Katika jengo hili la maonyesho ya magari, madirisha ni yenye uwazi kama kwamba mtu aliye nje anaweza ona ndani. Gari hizi ni mpya na ni za rangi tofauti. Kuna rangi nyeupe na mengine ambayo ni meusi.

Shughuli ya ununuzi na uuzaji umenoga katika soko hili. Baadhi nya wauzaji wanaonekana kuwa wamekaa chini. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya gunia. Wanunuzi wanaonekana kukagua bidhaa hizi.

Soko hili linaonekana kuwa la kuuza matunda. Wauzaji hawa wanaonekana kuwa wamekaa chini na wanunuzi wamesimama. Kuna watu wanaotembea na wale walio ndani ya vibanda. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ameinama.

Katika soko hili, kuna kreti mbili ambazo ziko chini ya kibanda hii, na gunia iliyo kando yake. Mananasi yameanikwa juu, kuna matikiti yaliyo juu ya kibanda nyingine, ambayo imewekelewa gunia.

Katika kituo hiki cha kuuza maziwa milango yote iko wazi. Kuna bango ambalo lina mchoro wa ng'ombe na benchi iliyo pale kando. Kwenye milango hii kuna mabango yaliyowekwa pia.

Mkononi mtu huyu ameshikilia noti, ambayo ni ya shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Noti hii inaonekana kuwa na maandishi na mchoro wa jengo la ghorofa.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja za pesa za Kenya za kitambo. Zinaonekana kuwa na mchoro wa rais wa miaka za awali wa nchi ya Kenya. Noti hizi zinaonekana pia kuwa na nambari.

Katika uwanja huu kuna magari mengi yalio egeshwa, kuna gari ambalo ni la rangi nyeusi. Kuna umati wa watu uliyo simama upande ule mwingine na miti uliyo pandwa pia, uwanja huu unanyasi.

Katika soko hili kuna vibanda vingi. Kibanda hiki kimoja kinaonekana kuwa kimepangiwa viazi kwenye ndoo. Kuna kreti za nyanya zilizo kando na robota za vitunguu. Kwenye kibanda kingine kuna pilipili hoho zilizopangwa.

Jengo hili linaonekana kuwa la maonyesho ya magari. Madirisha yake ni yenye uwazi ndiposa watu wanaopita nje waweze kuona ndani. Kuna gari ambayo ni rangi nyekundu, lingine ambalo ni nyeusi na lile ambalo ni nyeupe.

Katika soko hili kuna vibanda vingi ambavyo vinauza vitu. Kuna watu ambao wanaonekana kutembea. Kibanda hii inaonekana kuwa na nyanya, mahindi, karoti na viazi. Juu kuna ndizi zilizowekwa na kando kuna ndoo ambazo zimepangiwa.

Noti hizi mbili ni za shilingi mia tano za pesa za Kenya. Moja yao inapicha ya Rais wa za awali wa nchi ya Kenya, nyingine inaonekana kuwa na mchoro wa ghorofa. Noti ya kwanza ina nambari.

Trela hii ambayo ni ya rangi ya machungwa, inaonekana kuendeshwa kwenye barabara hii, juu yake, kuna magari mengi, moja yao ni ya rangi ya kijani huku mengine ni meupe. Gari hizi, zinasafirishwa kutumia trela hii.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti za shilingi elfu moja na ya shilingi mia tano. Noti hii ya shilingi mia tano inaonekana kuwa na picha ya rais wa awali. Inaonekana kuwa na maandishi mengine pia.

Noti hii ni ya shillingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Inaonekana kuwa na mchoro wa mtu na ghorofa na bendera ya Kenya. Inaonekana kwamba imeandikwa inatoka katika banki kuu ya Kenya.

Duka hili lina ashiria kwamba lina huduma za M-Pesa. Mbele ya duka hii kuna ndoo ya rangi ya kijani, na watu wanaopita kando. Ndani, kuna mikungu ya ndizi iliyoandlikwa, mbele nje kuna magari yaliyoegeshwa.

Kwenye uwanja huu kuna magari mengi ambayo yameegeshwa. upande ule mwingine kuna hema iliosimamishwa ,kuna mwanaume anayeonekana kutembea, kuna msitu uliomea kando ya uwanja huu.

Soko hili, linaonekana kuwa la kuuza matunda yamepangwa kwa njia ya kupendeza na ni ya rangi tofauti. Nyuma, kuna mwavuli ambazo zimewekwa na kuna watu waliosimama. Wanaonekana kununua.

Katika barabara hii kuna gari ambalo limeegeshwa. Linaonekana kuwa gari la kusafirisha abiria au vitu kutoka pahali pamoja hadi pengine. Kando kuna mlingoti ulio na waya za stima na msitu uliomea kando.

Uwanja huu unaonekana kuwa na magari ambayo yameegeshwa, kuna msitu uliomea nyuma, kuna gari ambayo ni ya rangi nyeusi na lingine ambalo ni la rangi nyeupe. Uwanja huu una nyasi.

Gari hili ambalo limeegeshwa hapa ni la aina ya Toyota hiace. Gari hii hutumika katika masafirisho ya abiria au vitu kutoka pahali pamoja hadi pengine. Mbele yake kuna gari lingine lililoegeshwa.

Bango hili, linaonekana kuwa la bima ya afya. Ina picha ya familia ambayo inaonekana kuwa yenye furaha. Bima hii ina nambari ya kupiga ili kupata habari zaidi, na tovuti yao pia.

Katika soko hili, kuna vibanda vingi. Kibanda moja, kinaonekana kuwa na creti ambayo imejaa pilipili. Ina robota ya vitunguu iliyowekwa kando. Kuna nguo ambazo zimewekwa juu. Kuna muuzaji aliye kando na amevalia barakoa.

Soko hii inaonekana kuwa ya kuuza kabeji. Kuna kabeji zilizopangwa kwa marobota na kuna zile ambazo ziko ndani ya gunia. Kuna kreti mbili za soda na gunia za viazi zilizo chini.